Hawa ni wanariadha. Wanaonekana kuwa na furaha na wanainua mikono juu wakiwa wanataulu au nguo ndogo za kujifuta jasho. Wanaonyesha ishara ya ushindi au shukran kwa mashabiki waliopo uwanjani.